Hapa ni kituo cha kutegea na kusambaza umeme ambapo ni sehemu muhimu katika mtandao wa usambazaji wa umeme. Kuna nyaya nyingi za stima na miundo mingi ya transfoma zinazotumika kudhubiti na kusambaza umeme. Eneo hili limeangaziwa na taa kuonyesha kuwa linaweza kuwa kazini asubuhi mapema au jioni. Ardhi iliyoloa inaashiria kuwa huenda mvua ilinyesha hivi karibuni.

Kuna minara ya usafirishaji wa umeme wa juu, iliyosimama katika mazingira yenye uota wa kijani. Kinara hii ya chuma inayofanana na wavu inashikilia nyaya za umeme zinazobeba umeme kwa umbali mrefu. Na mbali ya nyuma inaonyesha mimea na anga lenye mawingu kiasi. Minara hii ni miundo mbinu muhimu kwa usambazaji wa nishati.